Hili ni duka na nche kuna vitu vingi kwanza kuna mifuko hii ya kubebea mizigo ambayo imeangikwa kwa milango. Kuna creti za soda ambazo zimepangwa na kando yake kuna maji ya kunywa kwenye vichupa. Ndani ya duka huuzwa bidhaa mbalimbali ambayo muuzaji hupata mapato yake ya kila siku.